Watu sita wanaonekana kwenye picha hii, wawili wamekaa, huku mwanamke akifanya kazi kwa kompyuta na mwanamume mwingine akionyesha kitu. Hawa ni wahudumu wa kituo cha Huduma, wakisaidia wateja na baluni ya kijani na nyeusi zinaonekana nyuma, ujumbe kwenye dawati unasomeka, huduma za serikali kwa urahisi.

Mandhari inaonyesha kliniki ya nje au kambi ya matibabu ambapo mwanamke anachunguza sikio la mwanamume moja, huku mwanamume mwingine akishuhudia, wanawake wawili wamevaa sare za bluu na maduka ya mahema yamepangwa nyuma yao, inaonekana ni kampeni ya afya ya umma.

Kundi la wanaume na wanawake waliovaa sare za mahakama wamesimama na kuketi mbele ya jengo lenye maandishi the judiciary tribunals . Juu kuna kauli mbiu inayohusu utoaji wa haki kwa haraka. Jengo limepambwa kwa vitambaa vya kijani na kahawia na kuna mabango ya mahakama pembeni wanaoonekana kushiriki hafla rasmi.

Mandhari inaonyesha wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwania mpira uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya manjano na kijani akiukimbilia mpira, huku mwingine akivizia karibu. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyekundu akimfuatilia kwa karibu. Katika mandhari ya nyuma, kuna umati wa mashabiki walioketi kwenye jukwaa la uwanja.

Katika hafla rasmi, watu watatu wamesimama mbele ya bango lenye ujumbe Launch of the State of the Judiciary and Administration of Justice for the year 2021 . Katikati kuna mwanamke aliyevaa jola hakimu akishikilia ripoti ya kila mwaka. Upande wa kulia na kushoto kuna wanaume wawili waliovaa suti na pia wameshikilia ripoti. Nembo ya Jamhuri ya Kenya inaonekana upande wa kushoto.

Mwanamke anazungumza kwenye kipaza sauti akionekana akiwa mbele ya umma. Amevalia shati lenye michoro ya kupendeza ya manjano na buluu pamoja na mkufu wa shanga za manjano. Miwani yake ya macho na nywele zimefumwa zinaongeza uzuri wake. Mandhari ya nyuma ina nembo ya serikali ya Kenya ikionyesha kuwa ni tukio rasmi.

Wachezaji wawili wa mpira wako uwanjani, mmoja wamevalia jezi ya buluu na nyeupe akidhibiti mpira, akikabiliana na mpinzani wake aliyevalia njano. Namba ishirini na nne inaonekana wazi. Bendera kubwa ya Betika inaonyesha udhamini. Mazingira yanaashiria mchezo unaoendelea.

Kundi kubwa la watu limekusanyika kwenye uwanja wa mchezo. Wengi wao wamevalia fulana za rangi ya chungwa wakitazama kwa umakini. Baadhi wameshika simu zao. Mashabiki wengine wamevaa fulana zenye maandishi tofauti na rangi nyingine. Hali hii inaashiria tukio kubwa la mchezo au mkutano wa hadhara.

Hii ni stakabadhi ya malipo ya pasipoti nchini Kenya iliyotolewa Agosti kumi na mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Inaonyesha miadi ya Evans Kipyechili ya kukusanya pasipoti Oktoba ishirini na tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, kutoka kwa idara ya uhamiaji. Jumuia ya malipo ni shilingi elfu sita na hamsini.

Watu watatu wanahudhuria hafla ya kiapo, huku William Ruto akiweka mkono wake juu ya bibilia akionyesha utayari wa kuapishwa. Karibu yake mwanamke amemshika hachi na mwingine anasimama kwenye jukwaa na kipaza sauti. Umati mkubwa wa watu unaonekana nyuma.

Mwanamke amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya Judiciary republic of Kenya . Amevalia joho la kimo rangi nyekundu na kitambaa cheupe shingoni, anatabasamu pana usoni na nywele zake zimesokotwa vizuri. Maikrofoni imewekwa mbele yake ikionyesha kuwa anatoa hotuba au anazungumza hadharani.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti akionekana akiongea mbele ya maikrofoni. Amevalia koti la blue na shati la blue na shingo yake imepambwa na mkufu wa lulu. Anavaa miwani yenye fremu ya kahawia na ana nywele zilizosukwa. Nyuma yake kuna bango jeupe lenye nembo ya the Judiciary Service Commission mazingira yanayoashiria mkutano na waandishi wa habari au kikao rasmi cha mahakama.

Wanawake wanne wamekusanyika nje wengi wao wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye nembo ya klabu ya soka ya Gor Mahia. Wawili wameshikilia shali ya kijani kibichi. Wanaonekana wakizungumza kwa utulivu. Nyuma yao kuna magari na majengo yaliyofifia.

Hii ni picha ya mchezo wa soka uwanjani. Wachezaji watano wamevalia jezi ya rangi tofauti, wakiwemo mmoja aliyevalia jezi nyekundu, akifunga mpira na wengine wanne wakiwa wamevaa jezi ya njano wakijaribia kumzuia. Watazamaji wengi wanaonekana nyuma ya uwanja

Picha inaonyesha kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia kofia na nguo zenye rangi mbali mbali. Mbele kuna mwanaume anayeonekana kujipiga picha huku mwingine akiwa amesimama karibu naye. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ulioketi kwenye jukwaa, ikionyesha mandhari ya tukio kubwa la hadhara.

Kuna wchezaji wawili wa mpira wa kikapu. Mmoja amevaa jezi nyeupe na kifupi cheupe na mwingine amevaa jezi ya kijani na kifupi chekundu. Mchezaji wa kijani amemiliki mpira wa kikapu akionekana akijaribu kumkimbia mpinzani wake. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji baadhi vikiwa na watu.

Mashabiki waliovaa jezi za sport pesa wamesimama jukwaani wakishangilia kwa furaha, wengine wamevaa scarf za kijani na manjano wakionyesha mapenzi kwa timu yao. Viti vya rangi samawati vinaonekana nyuma na mashabiki wengi wameketi wakitazama mechi.

Linaonyesha ukubwa wa huduma centre ambapo watu wengi wamekaa kwenye viti wakingoja huduma. Juu ya kituo vya huduma kuna mabango yanayoashiria aina mbali mbali za huduma kama vile usajili wa vikundi vya kusaidia, huduma za pensheni na KRA. Ni eneo lenye shughuli mingi.

Watu wamesongamana jukuani wakishangilia kwa shauku, wengi wamevalia fulana nyeusi na wengine wameshika vuvuzela za buluu zikiashiria tukio la michezo. Baadhi wanatumia simu zao kurekodi, nishati ya umati inaonekana wazi.

Mashabiki wa mpira wa mguu wamekusanyika uwanjani wakishangilia na kuvaa rangi za kijani na nyeupe. Katikati ya umati, mwanamume mmoja amejipaka rangi ya kijani na nyeupe usoni na mwilini. Akiwa na mabango yenye ujumbe anaonyesha shauku kubwa na uungaji mkono wa timu yake.

Wachezaji wa mpira wa mguu wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi. Wengi wao wamevalia jezi la bluu na nyeupe, huku wengine wakiwa na koti la kufanyia mazoezi ya njano. Nyuma yao kuna goli la mpira na mti. Mazingira yote yanaashiria kikosi cha mpira wa miguu kikifanya mazoezi au kujiandaa kwenye mchezo. Wachezaji wanaonekana wakiwa na furaha na umakini